Kundi la wanaume watano wanashiriki kupanda mti. Wanashikilia sehemu ya chini ya mti huo. Shimo dogo limechimbwa ardhini na kopo la kumwagilia maji la kijani pamoja na sepetu ya kijani vimewekwa chini karibu na shimo hilo.

Kundi la wanafunzi na watu wazima wamekusanyika karibu na mimea iliyopandwa kwenye mfuko mweupe. Mmoja wa watu anapiga picha. Nyuma kuna jengo la shule lenye paa la kahawia. Eneo hilo linaonekana kuwa uwanja wa shule.

Barabara ni yenye shughuli nyingi. Basi kubwa la abiria la CityHopper limesimama kando. Basi lina rangi ya kijani kibichi na nyeupe. Watu wengi wanatembea katika shughuli zao.

Eneo lenye shughuli nyingi mjini, ikiwa na magari mengi na watembea kwa miguu. Kuna mnara mrefu wenye saa nne juu yake, na bango la blue chini yake.

Matatu imepaki barabarani ikiwa imepambwa kwa rangi za manjano, nyekundu na machungwa. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za jiji, huku watu wengi wakiwa karibu.

Barabara ni yenye shughuli nyingi. Msongamano wa magari na watu upo. Kuna magari mawili ya abiria yaliyokuwa yamepaki. Juu ya gari moja kuna bango lililoandikwa Nakuru. Nyuma kuna majengo. Katika jengo moja kuna bango lililoandikwa Nairobi ina work .

Katika jiji, kuna magari mawili ya kubeba abiria, moja linajiita weteran, nachingine muwana. Kuna watu wengi, walio katika shughuli zao. Kuna kibao, kilichoandikwa waanzisha biashara.

Tuktuk mbili zime egeshwa kando ya barabara yenye shughuli mingi. Tuktuk ya kwanza ina rangi ya waridi na nyeusi, milango yake imefunguliwa ikionyesha mambo ya ndani. Tuktuk ya pili ina rangi ya manjano na nyeusi. Ishara ya bluu yenye maandishi Jogoo Road na hamsini imewekwa juu ya tuktuk ya kwanza. Barabara inaonekana kuwa na unyevu kidogo labda kutokana na mvua.

Matatu ya mbele ina rangi angavu na michoro. Wakati matatu nyingine ni nyeusi na imeandikwa L.A. Trans L.t.d na nambari ya usajiri ,ishara juu ya matatu ya nyuma inaonyesha royal park ans. Mandhari ya miti na majengo yanaonekana nyuma yakionyesha shughuli nyingi za mjini.